Katika stesheni hii ya umeme, tunaonyeshwa transfoma kubwa iliyotengenezwa kwa chuma kubwa kubwa huku chini yake kukiwa na nyaya za vyuma, ambazo zimepitishwa kuelekea maeneo mbalimbali kuonyesha kwamba eneo hili linategemea umeme.

Ni katika stesheni moja ya umeme, ambapo tunaonyeshwa mabomba ya vyuma, ambayo yamepitishwa kwenye daraja la juu, kuonyesha kwamba ni njia moja ambapo umeme unaweza kupelekezwa katika maeneo tofauti.

Hapa ni mfumo wa kisasa ambapo ni katika stesheni ya umeme. Tunaonyeshwa nyanya na transformer zilizounganishwa kwa vyuma baini mingi sana na mzito huku majumba mawili na mengine yakiwa katikati yao kumaanisha kwamba yanasambaza umeme kupitia kwenye vyuma hivyo.

Hapa ni kando ya barabara moja katika jiji ambapo tunaonyeshwa chuma cha umeme ambacho kimeezekwa nyaya nyingi zilizofungwa kwa pamoja kuonyesha usambazaji wa umeme.

Ni katika bustani hili lililo karibu na vilima ambapo tunaonyeshwa transfoma mbalimbali zilizo na uwezo wa kupitisha umeme kuelekea kwenye maeneo mbalimbali kwa sababu umeme ni vitu vya kisasa.

Ni katika picha hii ambapo tunaonyeshwa mti mmoja iliyoekezwa nyaya za umeme kuonyesha kwamba hii ni mfumo mojawapo ambapo nyaya huelekezwa na nguvu zake kwenye eneo mbalimbali.

Ni katika stesheni moja ya umeme ambapo tunaona nyaya na mabomba ya plastiki au ya chuma yamepitizwa kuonyesha kwamba ni njia moja ya upelekaji wa nguvu za umeme katika maeneo mbalimbali.

Hapo ni katika kituo kimoja cha umeme ambapo tunaonyeshwa matransfoma yaliyotengenezwa kwa vyuma vikuu huku nyaya zikiwa zimepitishwa juu na kando yake kuonyesha kwamba nguvu zake zinasambazwa katika maeneo fulani fulani.

Umeme unahitajika sana katika maisha ya binadamu. Ili tuweze kuona vizuri tunahitaji nguvu za umeme. Hapa tunaonyeshawa transfoma moja iliyoezekwa kwenye miti miwili, huku nyaya zikiwa zimepitishwa kila pande ili kusambaza nguvu hizo.

Ni katika stesheni hii ya umeme ambapo tunaonyeshwa moshi ukifuka ishara kwamba kuna nguvu zinazoelekezwa kwenda mahali mbali mbali kupitia njia kama zile za bomba na plastiki.

Ni kando ya barabara hii ambapo tunaonyeshwa gari la kituo cha umeme lililotumika kuwainua watu ambao ni magwiji wa kusaidia kutengeneza nyaya za umeme, ili kupitisha nguvu hizo katika maeneo mbalimbali.

Hapa ni katika kituo kimoja cha usambazaji wa umeme ambapo tunaonyeswa matumizi ya transfoma, kando yake pakiwa pamening'inzwa nyaya za umeme zinazoelekea pande tofauti.

Hiki ni kituo cha umeme ambacho kinapooza na kusambaza nguvu zake katika maeneo mbalimbali. Kunapatikana vyuma vikubwa, transformer na nyaya zenye msongamano kila mahali. Mandhari yake ni safi na yenye kuonyesha kazi iliyo safi na yenye kudhibiti.

Ni katika kituo hiki cha umeme ambapo tunaonyeshwa jinsi umeme unavyosambazwa katika maeneo mbalimbali kutumia mabomba ya plastiki au ya chuma na huku tunaonyeshwa pia jinsi moshi mweupe unavyofuka kuonekana upambanaji wa kutoa umeme.

Tunaonyeshwa daraja ndefu na kubwa linalopita juu ya maji, inawezekana kuwa mto au bwawa. Kand wake mkono wa kulia na kushoto pamechomelewa vyuma vizito vilivyopakwa rangi ya buluu na kuwekezwa taa zinazowaka labda wakati wa usiku.

Kuna uwezekano hapa ni kwenye mbuga la wanyama. Hapa tunaonyeshwa twiga mwenye rangi na madoa ya kahawia na mengine meupe. Ameutoa ulimi wake nje, kuonyesha kwamba kuna chakula kilicho karibu naye.

Ni katika eneo hili la mabanda ambapo tunaonyeshwa nyumba zilizotapakaa huku kando yake kuna mto ulio na maji machafu na kuonekana kuwa na plastiki bagi chafu na hata vitu vingine kuonyesha kwamba uchafuzi wa mazingira usiostahili.

Tunaonyeshwa twiga aliyesimama kwenye kichaka chenye miti mingi. Twiga huyo ana madoa ya rangi ya kahawia na mengine meupe iliyo sifa kuu ya kwake. Kando yake kuna miti iliyonyooka na kupata rotuba na kuelekea juu sana.

Ni katika eneo hili la mabanda ,aidha eneo la kibra, ambapo tunaonyeshwa mto uliojaa maji na taka kama vile plastiki, nguo kuu kuu ,magunia huku kukionekana kundi la watu likisakura, ama likijaribu kuangalia ni vipi linaweza kushughulikia majirani.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama ambapo tunaonyeshwa mbuni ambaye anakula huku nyuma yake kukiwa na swara pia wanaotembea kuelekea katika mkono wa kushoto.

Hapana napo tunaonyeshwa eneo moja lililokuwa la kutupa taka. Ila wanajamii wamechukuliwa sheria mkononi mwao, ili kuyatunza mazingira hayo kwa kupanda miche. Na huko wanaitunza kwa kumwagia maji.

Hii ni mto, aidha iliyo kando ya kiwanda, ambao unatupwa taka kama vile plastiki, nguo kuukuu na gunia, ambapo unafanya mto huu usivutie hata machoni ya wapita njia, kwa maana maji yake ni chafu na hatujui viini vilivyo humo ndani.

Katika eneo hili, tunaonyeshwa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa njia ya kuvutia kwenye ndo za plastiki. Bidhaa hivyo nikama vile nyanya, vitungu, vyazikarai, mihogo, kuna mayai, kuna mboga, karoti na bidhaa zingine tofauti.

Ni katika njia hii ya changarawe ambapo tunaonyeshwa mnyama mmoja aliye na rangi nyekundu na rangi ya manjano na hata nyeupe chini ya tumbo lake huku akiwa na pembe mbili ndefu ikionekana kupita mbele kamili.

Hili ni eneo la mabanda la Kibra ambapo tunaonyeshwa mto ambao una maji chafu na huku taka zimetapakaa kila mahali. Taka hizo ni za plastiki, magunia na nguo kuukuu ambazo hutupwa hapo na wenyeji wa hapa.

Ni katika eneo moja la mabanda ambapo tumeonyeshwa picha ya utupaji taka kwenye mazingira ambayo hayafurahishi ,nguruwe wanaonekana kufurahia uchafu huu kwa maana nguruwe wenyewe wanapenda.

Katika mbuga hii ya wanyama tunaonyeshwa tembo watatu wadogo ambao kando yake kuna walinda pori wanawezekana kuwa wanawalinda wana hawa wa ndovu huku wakijifunza kutafuta chakula.

Huwa unasema kwamba maji ni uhai na hapa tunaonyeshwa watekaji maji walio na mitungi ya bluu na manjano wakiteka maji ili kuenda kuwauzia maji au kusafirisha kuelekea kwenye maeneo mbalimbali.

Hapa ni katika eneo la utupaji taka ambapo watu wanaojali mazingira wameamua kuokota plastiki hizi ili zipelekwe kwenye viwanda na kutumika kutengeneza vitu vingine ambavyo vinaweza kutumia katika maisha yetu.

Hapa katika mbuga hili ya wanyama tunaona kilimo kidogo ambapo simba mmoja wa kike amekilalia huku akiwa ametazama upande wa kushoto kuonyesha kwamba kuna kitu anachokisubiro kama chajio chake.

Ni katika eneo hili ambapo tunaona limeathirika na mvua nyingi ambayo ilinyesha, mto umefurika huku taka zilizosombwa ma kuwekwa pamoja pia zikibebwa na kurushwa kwenye mto huo.

Hapa ni katika bwawa au mto wa kujivinjari ambapo tunaonyeshwa boti za baiskeli zinazoendeshwa na mwanaume na mtoto mmoja huku nyuma yao kukiwa na boti lililoabiri familia moja.

Wanyama pori ni njia moja ya kuwavutia watalii katika nchi yetu ya kenya. Hapa tunaonyeshwa tembo wawili waliokuwa wamechezea maji na huku wakikukuta vumbi .Wamefungiwa kwenye waya moja huku wazungu wakiwa wamesima na wengine kupiga picha wakifurahia kuwatazama.

Hapa ni katika eneo la mabanda ambapo tunaonyeshwa nyumba zilizotengenezwa kwa mabati makuukuu huku nyumba zingine zikiwa zimeangushwa kwa mvua iliyonyesha kali. Watu wanaonekana kuviokoa vitu vilivyosombwa na maji.

Kutunza mazingira ni jukumu letu sisi kama binadamu. Hapa tunaonyeshwa kijana mmoja ambaye ametunza mazingira hayo kwa kupanda maua yenye yaliyokolea rangi ya kijani kibichi na kushika vizuri na hata ya kupendeza.

Ni katika eneo hili ambapo tunaonyeshwa mwanamke mmoja ambaye anapikia nje. Kando yake kuna mto wenye maji machafu ishara kwamba wana mzozo au maafa ya mvua nyingi.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye simba amesimama mbele ya kamera akishangaa hiki ni kifaa kipi , ni mnyama kati ya wanyama tani kuu inchini Kenya.

Ni katika mbuga ya wanyama hii ambapo tunaonyeshwa mbuni wanne ambao wanaelekea katika upande wa kushoto. Mbuni hao wenye manyoya mieusi na wengine wenye kijani na kijivu kidogo, wamesimama katika bustani yenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Maji ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, mbele yetu tunaonyeshwa mwanaume mmoja aliyekalia mtungi ya rangi ya manjano, na huku akitumia bomba la plastiki kuteka maji akiweka kwenye mtungi ingine mdogo.

Katika mbuga hii ya wanyama, tunaonyeshwa kifaru mmoja, aliyefungwa mdomo wake kwa blanketi na huku wanaume, waliovalia sare za kijani kibichi, wakijaribu kumsukuma, kuonyesha kwamba wanamshughulikia, na uwezekano wake ameumia, kifaru huyu.

Hapa tunaonyeshwa kiboko ambaye anaonekana kutokea kwenye maji wakati wa sasa kwa sababu maji bado yanaonekana yakinyunyiza kutoka mwili wake kuelekea kwenye miguu.

Ni katika mbuga ya wanyama ambapo tunaonyeshwa twiga hawa wawili walio na madoa ya rangi ya kahawia na mengine meupe ambapo wamesimama mahali ambapo kuna uwezekano wa kupata chakula na yule mwengine akiwa mbali kidogo.

Mandhari haya ni ya darasani. Tunaonyeshwa walimu wawili wakiwa wamesimama na wanafunzi wakiwa wameketi chini huku wakimsikiza mwalimu ambaye kwa uwezo yawezekana kuwa anawafunza huku wanafunzi wakiwa wametulia tuli.

Hapa panaonekana kuwa kwenye mbuga la wanyama ambapo tunaonyeshwa twiga watatu wenye madoa ya rangi ya kahawia na mengi meupe chini ya tumbo lao wakionekana kufurahia kuwa mbele ya kamera huku wakitembea.

Hapa tunaonyeshwa ndovu watatu ambao ni kati ya wanyama watano kuu katika nchi yetu. Ndovu hawa wanaonekana kuwa wa familia moja: ndovu wa kike, kiume na hata mchanga. Wanatafuta majani ya kula.

Hapa tunaonyeshwa mamba wawili ambao wanaonekana kutoka nje ya maji na kulalia mawe ili kuota jua. Mamba hao wanaonekana wakiwa wanafurahia mandhari hayo kwa kuwa wanapata joto isipokuwa kama wakiwa majini.

Ni katika eneo hili ambapo ng'ombe na wanyama wengine huja kukatiza kiu chao ili kunywa maji yanaypitishwa kupitia mabomba ya plastiki ili kusaidia wanyama hawa.

Tunaonyeshwa mikokoteni mitatu ambayo juu yake imejaa mitungi ya plastiki ya rangi nyeusi, nyeupe, buluu, manjano na kadhalika. Ya kati ameketi mzee anayengoja kuteka maji au labda kuyasafirisha.

Hapa tunaonyeshwa watu watatu wanaoonekana kukikwea kilima. Upande wa kushoto, kuna mwanaume aliyevalia kofia nyeusi, fulana ya buluu na longi ya buluu. Katikati mwanamke anayeonekana kuwa na furaha, na aliyemshika mwanaume aliye katika upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna mwanaume mwingine aliyevalia suruali ya buluu, na fulana ndefu ya buluu na akiwa na begi kubwa mgongoni.

Hapa tunaonyeshwa umuhimu wa kutunza mazingira kwa njia kupanda miti ambapo tunaonyeshwa kundi moja la watu lililo na vijana, akina mama na hata mtoto ambaye anaonekana kuubeba mti asijue apande wapi.

Eneo hili lenye uchafu mwingi na uharibifu wa mazingira, aidha kando ya mto au uliochukua mkondo wa maji inaonyesha jinsi utupaji wa taka mahali panapo stahili ni muhimu sana katika maisha yetu. Uchafu huu uliotapakaa ni kama vile plastiki, nguo kuukuu na vingine.

Nyani huyu mwenye muonekano wa kusikitisha wa jambo tusilolijua ameketi nyuma ya sengenge huku akilengwa na machozi na kutazama upande wa kulia tusijue nini kinachimsumbua

Tunaonyeshwa kundi la watu labda wafanyikazi wa taka ambao wamevalia sare za kijani kibichi, glavu na hata buti. Wanazikusanya taka kama vile plastiki, maboxi, maguniamakukuu na kuziweka aktika mifuko ya buluu.

Hapa ni jijini, aidha jiji kuu la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiriaji ikiwemo mabasi na magari mengine madogo ya kibinafsi. Kando yake tunaonyeshwa askari walioshikilia doria ili kusiwe na msongamano wa magari na watu huku wengine wakionekana kufanya vitu vyao.

Hapa ni mjini aidha jiji kuu la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafirishaji kikiwemo mabasi yaliyopanga line yakiwa na rangi ya blue na manjano huku yakisubiria wateja ili kuwasafirisha katika maeneo kama vile Utawala, Githunguri na kadhalika.

Ni katikati mwa jiji la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafirishaji kama vile mabasi. Hapa mbele ya kamera, basi aina ya Amuna likiwa limeegeshwa ili kuwasuburi wateja na kuwasafirisha katika maeneo mbalimbali.

Ni katika barabara moja ambapo tunaona vyombo vya usafiri mbalimbali hasaa mabasi na vani zikiwa zimepakia watu na abiria mbalimbali wakiwemo ndani ili kuelekea katika stesheni mbalimbali.

Ni katika jiji moja ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiri haswa mabasi ambayo yameegeshwa kandoya barabara huku milango imefunguliwa kuonyesha kwamba yanasubiri abiria ili iwaelekeze katika maeneo mbalimbali.

Hapa ni barabara moja kuu, ambayo utajua iko katika jiji lipi. Katikati yake ikiwa limetenganishwa na reli za vyuma mbele yake kukiwa na daraja la barabarani, huku limeezekwa paa lenye rangi ya blue .

Katika jiji hili, aidha jiji la Nairobi, yaonekana vyombo ya wasafirishaji ambapo tunaona vani mingi zimeegeshwa na huku abiria wakitafuta vani zinazoelekea katika maeneo mbalimbali.

Hapa ni mwenye barabara moja ambayo hatujui iko wapi, ila tunaonyesha vyombo vya usafiri kukiwemo mabasi, malori na magari madogo ya kibinafsi, haya yote yakiwa yanaelekea upande mmoja huku watu wakitumia mguu kando ya barabara hiyo.

Hapa ni katikati mwa jiji moja aidha jiji la Nairobi ambavyo tunaonyeshwa vyombo vya usafiri haswa sana mabasi na magari mengine madogo na hata pikipiki. Tunaonyeshwa watu pia wakiwa kwenye pilka pilka zao za upitaji wakienda kufanya biashara zao.

Hapa ni katika jiji moja aidha jiji kuu la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo mbalimbali vya usafiriaji haswa mabasi aina ya SuperMetro ambapo tunaona abiria wakiwa wamesubiri ili kupelekwa kwenye maeneo tofauti tofauti.

Ni katika barabara hii kuu ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiriaji mfano mabasi, malori, pikipiki na hata magari ya kibinafsi. Kuna njia mbili ambazo zinaelekea upande mmoja. Juu yake kuna daraja la barabarani la rangi ya buluu.

Ni katika steni moja ya jiji kuu aidha jiji la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiri haswa mabasi aina ya metro trans ambayo yameegeshwa kuwasubiri wateja ili kuwapeleka kwenye maeneo mbalimbali.

Ni katika steni moja ya jiji kuu, aidha jiji kuu la Nairobi, ambapo tunaoneshwa vyombo mbali mbali vya usafiriaji. Hapa tunaoneshwa vani moja la blue aina ya M.N.K shuttle , ambalo limefunguliwa mlango kutengea wateja ili kuwasafirisha kwenye maeneo tofauti.

Ni katika jiji moja kuu ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiri haswa sana basi kwa jina King ambalo lina makondakta wake wakiwa wamesimama hapo nje wakisubiri abiria waabiri gari ili waondoke.

Ni katika barabara mojawapo ya jiji kuu lisilojulikana. Ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiri mbali mbali, kama vile malori, pikipiki, mabasi ,na magari ya kibinafsi yakielekea katika upande mmoja, na mengine yakielekea kwenye upande mwingine. Kati ya barabara hizo, zimetenganishwa na reli za vyuma.

Vyombo vya usafiri vimerahisisha mwendo katika maisha yetu kama vile malori, mabasi, magari ya kibinafsi na hata mavani. Hapa yanaonekana yakiwa kwenye barabara huku shughuli za barabarani zikiwa zimeshika.

Hapa ni katikati mwa jiji kuu ambalo hatulijui. Kunaonekana vyombo vya usafiri kama vile mabasi, malori, pikipiki na magari ya kibinafsi huku nao watu wakitembea kwenye miguu. Barabara hizo zinaonekana kuelekea upande tofauti kwenye maegesho na wengine yakielekea upande wa katikati.

Ni katikati mwa jiji, aidha jiji la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiriaji kama vile mabasi, taxi na hata watu wanaotembea kutumia miguu yao.

Vyombo vya usafiri vimerahisisha sana maisha yetu wa kila siku. Hapa tunaonyeshwa mabasi ambayo yameegeshwa kando ya barabara la jiji moja kuu yakiwa yamefunguliwa huku abiria wakiabiri magari haya ili kupeleka kwenye maeneo tofauti.

Hapa ni kwenye stesheni ya gari moshi, ambapo tunaona reli ikiwa kwenye jengo na kwenye jengo hilo tunaona watu wakiwa wamelisubiri gari moshi lenyewe, huku gari ndogo aina ya kibinafsi ikiwa linasubiri

Ni katika eneo hili ambapo tunaonyeshwa njia mbalimbali au mifumo ya usafiriaji, hapa tunaonyeshwa mabasi na vani ambazo zimefunguliwa milango ishara kwamba zinawasubiri wateja ili kuwapeleka katika maeneo mbalimbali kama vile Royal Park .

Ni katika barabara hii ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiriaji kama vile gari hili ambalo tuna uwezo wa kuona mbele tu na kioo chake, ila mbele yake kuna gari dogo la kibinafsi na magari mengine yanayoenda kwa kasi.

Katika barabara hii ambapo tunaonyeshwa daraja kuu la barabarani lililopakwa rangi ya manjano na nyingine ya rangi ya kijani kibichi. Tunaonyeshwa magari ya kibinafsi meupe na mengine mekundu yakipita.

Hapa ni jijini aidha jiji la Nairobi ambapo tunaonyesha vyombo mbalimbali ya usafiri ikiwemo mkokoteni, magari ya kibinafsi, vani, malori yakiwa yamepakiwa kando ya barabara huku kondakta wakionekana kutafuta wateja.

Hapa ni katikati mwa jiji la Nairobi ambapo tunaonyeshwa vyombo vya usafiri kama vile mabasi, mapikipiki na watu wengine wakitumia miguu yao kutembea. Mabasi hayo imefunguliwa kumaanisha kwamba wanasubiri wateja.

Vyombo vya usafiri vimerahisisha usafiri katika maisha yetu. Hapa tunaonyeshwa vyombo kama vile Nissan, mabasi, malori, pikipiki na hata watu wengine wakitembea kwa miguu.

Hii ni barabara moja kuu ambaye, inaelekea upande tofauti, Moja kwenye upande wa kushoto ulio na gari, la kibinafsi la rangi nyeupe, na barabara nyingine ikielekea upande wa kulia ,ambayo ina gari na polisi.

Katika jiji moja kuu, aidha, jiji la Nairobi, ambapo tunaona vyombo vya usafiri haswa sana mabasi, na hapa mbele yetu kuna basi aina ya commuter , ambalo kando yake kuna askari mwanamke, ambaye anaonekana kuongea na mwanaume mmoja aliyevalia kofia ya bluu.

Hapa napo tunaonyesha vyombo vya usafiri ambapo kuna magari aina ya mabasi, malori, mapikipiki na mengine kadhalika. Pia tunaona watu wanaotumia mguu kutembea kuelekea sehemu fulani fulani.

Ni katikati mwa jiji moja kuu, lisilojulikana aidha ni Nairobi bila shaka, ambapo tunaona hali au njia mbalimbali za usafiriaji, tunapoonyeshwa mabasi aina ya Metrotrans, yakiwa yameegeshwa na kuwasubiri abiria.

Hapa ni katika kituo kimoja cha mafuta kwa jina, total energies, ambapo kunaonekana malori na vans yakiwa yanaingia na hata kutoka baada ya kujaza matengi yamo.

Ni katika jiji moja kuu aidha Nairobi tunaonyeshwa mabasi ya abiria yenye rangi ya buluu na kijani kibichi yakiwa yameegeshwa ili kusubiri abiria wanaosafiri.

Ni katika jiji moja ambapo tunaonyeshwa shuguli za barabarani huku tukiona magari kama vile malori, mabasi, matatu na mengine mengi yakielekea katika pande zote tofauti.

Hapa ni katika steni moja ya jiji kuu la Nairobi ambapo tunaonyeshwa aina moja ya basi linalojiitw, favour, ambalo milango yake imefunguliwa ili kuwasubuiria abiria wanaoenda katika stesheni za nyayo, fedha na mengineyo.

Ni katikati mwa jiji moja ambapo tunaonyeshwa shughuli mbalimbali haswa zile za kiabiria ambapo kuna gari moja aina ya basi limefunguliwa mlango huku likiwasubiri abiria wajae ili liweze kuwasafirisha katika maeneo mbalimbali. Kando yake pameketi watu wa matroly wanaosaidia watu kubeba mizigo.

Tunaonyeshwa daraja la barabarani ambalo limepakwa rangi ya manjano na kijivu. Chini yake kunaonekana gari aina ya matatu ambalo lina rangi ya buluu likipita. kando yake kuna watu waliosimama yawezekana kuwa wanangoja usafiri.

Ni katika jiji moja ambapo tunaonyeshwa shughuli za barabarani ambapo magari mengi, yanaonekana kuelekea pande mbili tofauti. Kuna magari kama vile mabasi, malori, matatu na mengine kadhalika. Watu wengine wanaonekana pia wakitembea kwa mguu.

Ni katika steni moja ya jiji kuu la Nairobi ambapo tunaonyeshwa magari ya abiria tofauti na hasaa wa gari la Mako Sacco ambalo linapakia wateja na abiria ili kuwapeleka Greatwall , Kabanas, SGR, Mlolongo na Tasia.

Ni barabara kuu inayoonyesha shughuli za mijini. Barabara izo zinaonekana kuelekea katika pande tofauti. Kati yake kuna eneo la kijani ambapo kuna ng'ombe aliyesimama na wengine kulala, na pia kuna watu walioketi na kutulia.

Ni katika steni moja ya magari aina ya mabasi ambapo tunaona mabasi yakiwa yamefunguliwa milango yakisubiri abiria wanaoenda Ruiru, Juja, Thika na Makongeni.

Ni katika barabara kuu moja, ambapo barabara inaelekea upande mmoja, na imetenganishwa na reli za vyuma katikati, huku abiria wanaotumia miguu wakitembelea kwenye upande mmoja wa barabara. Juu pamepita daraja moja lililo na rangi ya buluu.

Picha hii inaonyesha magari ya abiria mbalimbali ambao wanaelekea kwenye stesheni za nyeri, Nakuru na maeneo mbalimbali. Pia na maghorofa ya juu sana.

Ni katika jiji moja ambapo tunaonyeshwa njia za usafiri haswa kwa matumizi ya magari kama vile mabasi na matatu. Kuna basi moja kwa jina la Solid Rock , ambalo limejaa abiria na kuna Nissan moja, ambalo limeegeshwa kando na mlango wake kufunguliwa, kuonyesha kukaribisha wateja.

NI katika steni moja ya jiji ambapo pameegeshwa magari ya abiria mbalimbali. Kwa mfano tunaona gari la metro trans ambalo ni la rangi ya buluu huku abiria wametunga laini ili kuabiri magari hayo kuelekea katika stesheni mbalimbali.

Kuna uwezekano mkubwa kuwa hapa ni mjini ambapo maonyesho ya shughuli za usafishaji wa mizigo. Upande wa kushoto kukiwa na matatu moja amvapo mtu anapakia mizigo na nyuma yake Lori jeupe ambapo watu wanapakia audha taka au vitu vingine vyenye kujakata nyuma yake kukiwa na Lori ya rangi blue na nyeupe.

Hapa tunaonyeshwa mabomba ya plastiki ambapo ndio mfumo wa kisasa unaotumika kusafirisha maji katika maeneo tofauti tofauti .Kwenye mabomba hayo maji hupambiwa na kupitishwa chini ya mchanga na kupelekwa ama kuenezwa katika nyumba tofauti.

Tunaonyeshwa jengo lililojengwa kwa kutumia mawe na simiti, na juu yake kuwekeshwa tanki la maji la aina ya rotto. Kando yake kuna ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe na simiti ili kuweka usalama wa vitu hivyo.

Ni katika shamba hili moja ambapo tunaona trekta inayochimba mitaro itakayotumika kusafirisha maji katika shamba hili kubwa ili kuyaelekeza kwenye mimea ingine kwa sababu mimea hiyo inahitaji maji na rotuba inayostahili.

Huu ni mfumo wa kisasa ambao inatumika katika usafirishaji wa maji na hapa tunaonyeshwa tapu tano ambazo chini yake zimewekwa bomba za plastiki ambapo tapu hiz zinapofunguliwa maji hupelekwa na kuongozwa kwenye maeneo tofauti.

Inaposemekana kuwa maji ni uhai na kweli tunaonyeshwa mikono ambayo inateka maji kwenye viganja. Hatujui ni maji ya kufanyia nini, kunywa au kuosha mikono.

Katika shamba hili ambapo tunaonyeshwa chaneli moja iliyochimbwa ili kusaidia kwa upitishaji wa maji katika shamba hili. Hii ni njia moja ya kisasa ambapo imerahisisha jinsi ya kufikisha maji kwenye mimea tofauti.

Hapa ni kwenye nyumba moja ya kifahari ambapo tunaonyeshwa bomba moja la kifahari pia ambalo limetengenezwa kwa chuma zinazong'aa na kati yake tunaonyeshwa tone la maji likitiririka.

Hapa tunaonyeshwa kundi la watu lililowazingira watu ambao wanaonekana kuwa wa familia moja na ambao hawana makwao kwa hivyo wanalala nje na labda wana majanga yanayowakumba.

Ni katika mandhari ya jikoni, ambapo tunaonyeshwa tapu moja ya rangi nyeusi ambayo imefunguliwa na maji yake kutiririka. Kando yake, kuna vesi la maua na upande mwingine, kuna sabuni ambayo yawezekana kuwa ni ya kuosha viombo.

Hapa tunaonyeshwa mfumo wa kisasa unaotumika kupeleka maji katika vituo mbali mbali. Mfumo huu unatumia mabomba ya raba na inatumia mashine ya vyuma vilivyo kolea na vizito vya rangi ya bluu.